Uwanja uliopakwa rangi ya kijani kibichi, nyekundu, nyeupe, blaki mwanariadha ywaruka yuko zoezini ili kuyafanya mazoezi yake ya ruka kwenye mchezo wa kukimbia.

Ofisini, mezani pameekelewa tarakilishi. Tarakilishi hii ikona kipanya pembeni pia kuna kibodi, cha kutumika ambacho huandikia maandishi kwenye skrini.

Kwenye kongamano mwanaume huyu anakaa kusimulia zaidi jinsi ya kumuinua mtoto aliye na uleamvu , kwenye kibao hicho kuna idara tofauti ambazo zimejileta ili kupigania mtoto mwenye ulemavu.

Mlango mwekundu wa kupendeza, kwenye mandhari ya shule. Mlangoni pameandikwa gredi cha sita c. Mlango huu wa kuvutia mno, ambao ni wa darasa.

Jalada ya kitabu cha nne ambapo naona wanafunzi wakicheza michezo wa kamba mmoja yuko kati aruka kamba likipitishwa ambapo wengine wanamrukishia ambao wakona furaha.